Mkungu mkubwa wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi, zikiwa zimetundikwa kwenye shina la mmea wa ndizi. Ndizi hizo bado hazijaiva na zimepangwa vizuri.

Wanaume wawili inaonekana kama wanafanya kazi katika kiwanda cha kusindika maziwa. Wanaume wote wawili wamevaa nguo nyeupe za kazi, nyavu za kufunika nywele.

Shughuli ya kusafisha ng'ombe wawili ndani ya zizi au eneo maalumu la kuwakinga wanyama, upande wa kushoto kuna ng'ombe mweusi na mweupe ambaye sehemu yake ya nyuma tu ndiyo inayoonekana.

Shamba la ndizi lenye mikungu mingi ya ndizi zilizokomaa na zilizoiva, zikining'inia kwenye miti. Kuna mikungu miwili mikubwa ya ndizi za rangi ya manjano iliyokosa, ikionyesha zimeiva kikamilifu.

Kundi la migomba baadhi ya majani ina migomba yamekauka na kuanza kuwa kahawia, ikionyesha kuwa huenda ni migomba iliyokomaa au inayoanza kukauka. Nyuma ya migomba kuna milima iliyofunikwa.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zikiwa zimebebwa juu ya gari labda kwa ajili ya usafirishaji kwenda soko au ghala. Ndizi hizo ni za rangi ya kijani kibichi na zimepangwa kwa ustadi kwenye reki ya kubebea mizigo, iliyowekwa juu ya paa la gari.

Mwanamke akichambua au kumenya ndizi kwenye shamba ya migomba. Mwanamke huyo amevaa nguo za kitamaduni ya rangi ya kahawia na amekaa chini akishughulika na ndizi, anaonekana akimenya ndiz kwa ustadi.

Mchakato wa uzalishaji viwandani, hata wabidhaa yenye unga. Kuna mashini inayochakata au kusafirisha unga wa rangi ya njano, hafifu. Unga huo unatiririka kutoka kwenye bomba kubwa.

Bakuli kubwa la chuma lenye mchanganyiko wa kioevu chepesi, labda uji au aina fulani ya kinywaji. Kuna mikono miwili ya mtu inayotumia vijiko viwili vya mbao, kukoroga mchanganyiko huo.

Soko la wazi la kukusanyia ndizi ambapo rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani zimetapakaa chini. Ndizi hizo ziko katika wingi mkubwa, zikiashiria mavuno mengi.

Shamba lenye mimea mingi upande wa kulia na nyuma kuna mistari ya migomba iliyokomaa yenye majani makubwa ya kijani kibichi. Kati kati na upande wa kushoto kuna mimea midogo iliyopandwa kwa safu.

Rundo la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zikiwa bado zimetundikwa kwenye mti wa ndizi, zimezungukwa na majani makubwa mapana ya kijani ya mti wa ndizi.

Watu wawili mwanamke na mwanamme wakimwaga maji , mwanamke ameinama akiwa amevaa sketi ya waridi na shati ya njano isiyokolea, akimwaga kitu kutoka kwenye chombo kidogo cheupe ndani ya sufuria kubwa ya chuma .

Mwanaume amesimama karibu na ng'ombe kadhaa waliofungwa ndani ya boma la mbao. Mwanaume huyo amevaa sweta yenye mistari ya buluu na nyeupe, suruali ya rangi nyeusi na buti ndefu za mvua.

Mwanamke mmoja labda mwanasayansi wa maabara akifanya kazi katika maabara. Amevalia sare ya maabara koti jeupe, barakoa ya bluu usoni, glavu za bluu mikononi na kofia ya kijani iliyofunika nywele zake.

Shamba la migomba ni kubwa yenye shina pana na majani makubwa inaonekana kuelekea upande wa kushoto. Chini ya migomba udongo unaonekana kuwa umefunikwa kwa plastiki ya rangi ya fedha.

Mimea midogo ya ndizi, iliyopandwa kwenye mifuko meusi ya plastiki, ikiwa imepangwa kwa safu. Majani ya mimea hio ni ya kijani kibichi, na yanaonekana kuwa na afya.

Ng'ombe wa maziwa mweusi na mweupe, labda wa jamii ya Fresian akiwa anapigwa maziwa kwa kutumia mashine. Ng'ombe amesimama kwenye chuma chenye sakafu ya simiti na vichwa vya chuma vya kupigia maziwa.

Soko kubwa la jumla la ndizi za kijani kibichi. Ndizi nyingi zimerundikana ardhini zikiwa zimefungwa katika mashada makubwa. Nyuma ya rundo la ndizi kuna malori mawili makubwa.

Mwanaume akichunguza ndizi zilizokomaa kwenye mgomba wake. Mwanaume huyu amevaa kofia ya zambarau na fulana ya bluu na anatabasamu kuelekea kamera. Amesimama karibu na mgomba mkubwa wa ndizi.

Mwanamke akimwagia maji ng'ombe katika zizi au shamba la ng'ombe. Mwanamke huyo amevalia shati la rangi nyepesi na sketi yenye michoro na naonekana akishikilia hose ya maji yenye rangi ya kijani kibichi.

Mikono ya mtu miwili ikionekana ikishikilia nguzi za mahindi likiwa na buja nyeupe au za rangi ya maziwa. Buja izo zinaonekana zimekauka na ziko tayari kuhifadiwa.

Muuzaji wa ndizi labda katika soko au kando ya barabara,. Mwanaume huyo mwenye ngozi nyeusi na amevaa shati la rangi nyepesi, amesimama nyuma ya milima mikubwa ya ndizi zilizoiva.

Ng'ombe kadhaa wengi wao wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe wakiwa wamejipanga kwenye zizi. Ng'ombe hao wako karibu na sehemu ya kulisha ambapo kuna nyasi kavu.

Soko la wazi au eneo la biashara ambapo rundo kubwa la ndizi mbichi, zenye rangi ya kijani zimetapakaa chini. Ndugu hizo zimepangwa kwa makundi makubwa. Watu kadhaa wanaonekana wakishughulikia ndizi hizo.

Mahindi yaliyokaushwa na kuning'inizwa ndani ya nyumba au ghala labda kwa ajili ya kuhifadhi. Kuna mistari miwili ya mahindi yaliyokauka yakiwa bado na maganda yake.

Mwanamke akiwa amesimama karibu na mgomba mkubwa, wenye mkungu wa ndizi mbichi za kijani kibichi. Mwanaume huyo anaonekana akishika au kukagua mkungu wa ndizi.

Watu wawili wakifanya shughuli ya maziwa, uwezekano mkubwa wakikusanya. Mtu wa kwanza amevaa jaketi ya rangi ya kahawia na suruali nyeusi. Anasimama upande wa kushoto na anashika chupa kubwa ya rangi nyeupe.

Mchakato wa kutengeneza jibini. Kuna kiasi kiasi kikubwa cha maziwa yaliyoganda meupe na yenye donge. Yamewekwa juu ya kitambaa cheupe cha chachi kilichotandikwa.

Gala kubwa iliyojaa marundo mengi ya mafunda ya nyasi. Mafunda haya yamepangwa vizuri na yamepangwa kwa ustadi na urefu yakijenga kuta za nyasi.

Mkungu wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zikiwa zimetanda kwenye mmea wa ndizi zinaonekana zikiwa bado hazijaiva na zimetundikwa vizuri kwenye mti.

Migomba iliyojaa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi, kuna mikungu kadhaa ya ndizi inayoning'inia kutoka kwenye migomba. Ikionyesha mmea huo ukiwa katika hatua ya ukuaji.

Majani makubwa na mabichi ya migomba, majani yamejaa na yanashika nafasi kubwa ya fremu ya picha. Baadhi ya majani yanaonekana kung'aa kutokana na mwanga wa jua unaopitia.

Duka la maziwa au kituo cha kusambaza maziwa kinachoitwa Destiny Dairies. Duka hilo lina bango kubwa na picha ya ng'ombe na chupa ya maziwa na maandishi destiny dairies pasteurized milk .

Shughuli ya usindikazaji au kukusanya maziwa. Mtu mmoja amevaa koti nyeupe la maabara na kofia nyeupe anatoa maziwa kutoka kwenye mtungi mkubwa wa chuma.

Rundo la ndizi zilizo pachikwa zikiwa zimetundikwa kwa kamba au mti zikionyesha kuwa ziko sokoni au duka la matunda. Baadhi ya ndizi ni za kijani zikionyesha bado hazijaiva.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wafugaji wakiwa wamesimama karibu na ng'ombe wawili weusi wenye madoadoa meupe ndani ya zizi lenye paa la mabati. Zizi hili lina fremu ya mbao na kuta zilizojengwa.

Mwanaume ambaye ni mfanyikazi wa shamba akipulizia dawa ng'ombe mweusi na mweupe. Mwanaume huyo amevaa vazi la kinga ya rangi ya njano mzima.

Mwanamke akiwa amevaa suti ya buluu ya kazi na kofia ya ngiza, amebeba kifaa cha kunyunyizia dawa chenye rangi ya buluu na njano mgongoni mwake na anaonekana akinyunyizia dawa ng'ombe.

Safu ya mimea ya mahindi iliyokauka na kukuwa na rangi ya kahawia njano ikiashirai ukame au msimu wa kuvuna umepita. Majani ya mahindi yamekauka na kutokwa na uhai.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Ndizi hizo zimepangwa kwa safu zikiwa bado zimeshikamana na mashina yake. Zinaonekana kuwa zimekatwa hivi karibuni.

Rundo kubwa la mikungu ya ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Ndizi hizo zinaonekana kuwa zimekatwa hivi karibuni kutoka kwenye migomba na zimewekwa pamoja.

Ndizi mbili zilizokomaa zenye rangi ya manjano zikiwa zimelala juu ya uso unaofanana na mbao zilizopakwa rangi nyeupe, na zenye mistari iliyonyooka. Ndizi hizo zinaonyesha alama chache.

Mwanaume aliyevaa mavazi ya kijani kibichi akipiga maziwa ng'ombe kwa mikono. Ng'ombe huyo ana rangi ya kahawia na mweupe. Mwanaume ameketi chini akiwa na ndoo nyeupe mbele yake inayokusanya maziwa.

Mwanaume mweusi akiwa ameketi mbele ya ukuta wenye muundo wa matofali meupe. Anatabasamu na anaonekana kushikilia ndizi mbili mkononi mwake. Moja ya rangi ya njano iliyokomaa upande wa kushoto.

Shamba kubwa la migomba michanga yenye majani mapana ya kijani kibichi. Migomba hiyo imepandwa kwa safu ikionyesha mpangilio mzuri wa kilimo.

Kundi la watu labda vijana, wakishiriki katika shughuli ya kupanda miti. Mbele kuna mimea miwili midogo ya ndizi yenye majani mapana ya kijani. Udongo unaonekana kuwa mwekundu.

Kiasi kikubwa cha ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Ndizi hizi zimekatwa kutoka kwenye migomba yao na bado zimeshikana katika vishada vidogo. Baadhi ya mashina ya migomba yaliyokatwa yanaonekana katikati ya kundi la ndizi.

Wanawake kadhaa katika mazingira ya kijijini, wakiwa wamekusanyika karibu na vyombo mbalimbali vilivyojaa kioevu jeupe, kinachoonekana kuwa maziwa au aina fulani ya kinywaji.

Kundi la watu ndani ya chumba kinachoonekana kama kituo cha usindikaji wa chakula. Katika sehemu ya mbele wanawake wawili wamevaa sare nyeupe, kofia nyeupe na barakoa nyeupe.

Mtu ambaye ni mwanamke akiwa amevaa kanzu nyeupe ya maabara na kofia ya nywele akimwaga kiowevu kinachoonekana kuwa maziwa kutoka kwenye ndoo kubwa ya chuma kuenda kwenye mashine ya chuma isiyoweza kutu.

Mwanamke anayeweza kuwa mwanasayansi wa maabara akiwa amevalia kofia nyeupe ya nywele na koti jeupe la maabara anashika peka la kioo.

Mtu amevaa koti nyeusi, suruali ya jinsi na kofia nyeusi ya pikipiki akimwaga kitu cheupe kinachoonekana kama maziwa kutoka kwenye ndoo ya kijani ndani ya pipa kubwa.

Shamba la mahindi machanga yakiwa bado hayajakomaa. Mimea ya mahindi ina majani mapana na yenye rangi ya kijani kibichi na yamepandwa kwa mistari. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu.

Shamba la migomba ambapo ndizi huoteshwa. Upande wa kushoto kuna rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zikiwa bado zimetundikwa kwenye mti wa ndizi. Majani makubwa mapana ya kijani ya migomba.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zimepangwa juu ya kila mmoja, zikionyesha wingi wa mavuno au akiba kubwa ya ndizi. Zinaonekana bado zimeshikamana na mashine yake asilia.

Wanaume wawili wakiwa katika mchakato wa kumwaga maziwa kutoka ndoo kubwa ya chuma kwenda kwenye chombo kingine labda tanki la kukusanyia maziwa au mashine ya kusindika. Mwanaume wa mbele aliyevaa kofia nyekundu na fulana ya bluu anashikilia ndoo kubwa.

Mwanaume amevaa koti jeupe la maabara akiwa ndani ya chumba kinachoonekana kama maabara au kituo cha kupima. Anashika kifaa kirefu chembamba labda kijiti cha kupimia akikiingiza kwenye chombo chenye kimiminika.

Mkungu mkubwa wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi, zinatundikwa kutoka kwenye mgomba na baadhi ya majani makubwa ya mgomba, yanaonekana pembeni yakionyesha mishipa yao.